Hii ni kompyuta mpakato inayotumika ambayo ni kifaa muhimu katika kujifunza kidijitali na kupata mifum- mifumo ya e-learning . Skrini ya kompyuta inaonyesha neno e-learning wazi wazi. Alama zinazoonekana kwenye skrini kama vile kofia ya kuhitimu, balbu ya mwanga na vitabu zote zinaashiria elimu, maarifa na mchakato wa kujifunza.

Mwanamke huyu anatumia kompyuta kibao katika mazingira yanayoonekana kama kituo cha usafiri au eneo la umma. Anaweza kuwa anatumia kibao hicho kwa ajili ya kujifunza, kufanya utafiti au hata kufanya kazi zinazohitaji ufikiaji wa intaneti na programu za kidijitali ambazo zote ni sehemu ya ulimwengu wa kidijitali.

Mwanamke huyu anaonekana akitumia kompyuta mpakato yenye maneno E-learning yaliyoonyeshwa kwenye skrini, ikiashiria jukwaa la kujifunza kidigitali au E-learning . Jukwaa hili inawakilisha mifumo ya mtandaoni inayowezesha kujifunza na kufundisha kupitia intaneti. Mifumo hii huruhusu wanafunzi kupata nyenzo za masomo, kuhudhuria madarasa ya mtandaoni na kuwasiliana na mwalimu.

Huyu ni mwanafunzi au mshiriki akijifunza au akishiriki katika mkutano wa mtandaoni kupitia kompyuta. Skrini ya kompyuta inaonyesha watu kadhaa ikipendekeza mkutano wa video au darasa la mtandaoni ambapo washiriki wanaweza kuunganishwa kutoka maeneo tofauti. Uwepo wa kamera ya wavuti juu ya mfuatiliaji unaonyesha matumizi ya vifaa vya kidigitari.

Haya ni matumizi ya mifumo ya kidijitali na E-Learning . Hapa tunaona mtoto wa kiume akitumia kompyuta kushiriki katika mkutano wa video au darasa la mtandaoni, ambapo mtu mwingine anayeonekana kuwa mwalimu kwenye skrini. Hii ni inaonyesha jinsi majukwa ya E-Learning yanavyowezesha mafunzo ya mbali na mwingiliano wa moja kwa moja kupitia video.

Mwanaume huyu anaonekana akichunguza au akifanya kazi kwenye kompyuta ndogo jambo linaloashiria matumizi ya zana za kidijitali katika mazingira ya kitaaluma au ya kujifunzia. Hii inawakilisha dhana ya kujifunza kwa mbali au kupitia majukwa ya e-learning ambapo watu wanatumia vifaa vya kidijitali kupata elimu au mafunzo bila kuhitaji uwepo hali- halisi darasani.

Huyu ni mwanafunzi anayetumia kompyuta ndogo kujifunza ambapo mwalimu anaonekana akifundisha somo kutoka ubaoni kupitia video . Hii inaashiria mfumo wa e-learning au masomo ya mtandaoni ambapo wananafunzi wanaweza kupata elimu kutoka popote walipo bila kuhitaji uwepo wa kimwili darasani. Hii ni jinsi teknolojia inavyo rahisisha upatikanaji wa elimu.

Mwanafunzi huyu amevaa vipokea sauti na ameketi mbele ya kompyuta akichukua maelezo. Hii inaashiria ushiriki wake katika somo na mtandaoni akitumia vifaa vya kidigitali kwa ajili ya kujifunza. Kwenye skrini ya kompyuta kuna picha ya mwalimu akifundisha huku ubao mweusi wenye michoro na fomyula za hisabati ukiwa nyuma yake.

Mwanafunzi huyu anatumia kompyuta ndogo kuashiria matumizi ya vifaa vya kidijitali katika kujifunzia ambavyo ni msingi wa e-learning . Kuwepo kwa mwanafunzi nyumbani kunaonyesha unyambulifu wa e-learning ambapo masomo yanaweza kufanyika kutoka mahali popote bila hitaji la kuwa katika mazingira ya shule au chuo.

Hapa tunaona mada ya mifano ya majukwaa ya kujifunza mtandaoni, examples of online learning platforms, kutoka adamo software. Kampuni za adamo software inatoa na kukuza picha za programu za elimu ikiwemo majukwaa ya kujifunza mtandaoni.

Huyu ni mtoto mdogo akitumia kompyuta ndogo ikiashiria ushirika katika kujifunza kidijitali au kutumia majukwaa ya e-learning . Haya ni mifumo pana inayotumia teknolojia ya kidijitali kuwezesha elimu. Inaweza kujumuisha matumizi ya vifaa vya kidijitali, raslimali na zana mbalimbali katika mchakato wa elimu.

Hii ni matumizi ya majukwa ya kidijitali na e-learning katika mazingira ya kazi au kujifunza. Mtu anatumia, hapa tunaona mtu akitumia kompyuta ndogo. Na kwenye skrini, kuna picha ya mwalimu au mwasilishaji akifundisha mbele ya ubao mweupe. Hii inawakilisha matumizi ya majukwa, ya mikutano, ya video kama vile zoom au google meet .

Mwanamke huyu anaonekana akifundisha au akijifunza kupitia mtandaoni akionyesha jinsi elimu ya kidijitali inavyowezesha ufundishaji na ufunzaji katika mahali popote. Uwepo wa simu mahiri au kamera na vipokea sauti vya masikioni inaashiria matumizi ya teknolojia kama zana muhimu katika kujifunza kwa njia ya mtandaoni.

Mwanafunzi huyu anafuatilia somo kupitia kompyuta ambapo mwalimu anaonekana akifunza kwenye ubao. Kompyuta ndogo inayotumika linaashiria jukwa la kidijitali inayowezesha ufikiaji wa maudhui ya kielimu kama vile video za masomo, vitabu za kielektroniki na zana za mawasiliano na walimu au wanafunzi wengine.

Mtoto huyu anatumia kompyuta ambayo inawakilisha matumizi ya majukwaa ya kidijitali na ya e-learning . Huu unaonyesha ufikiaji wa teknolojia kwa vile kuna upatikanaji wa kompyuta ambayo ni muhimu kwa kushiriki katika e-learning na kutumia majukwaa ya kidijitali.

Mwanafunzi huyu anaonekana akishiriki katika mkutano wa video kupitia kompyuta ndogo akionyesha matumizi ya majukwaa ya mikutano ya mtandaoni kama vile Zoom, Google meet au Microsoft teams kwa ajili ya masomo ya mbali au madarasa ya mtandaoni. Mazingira yanaonyesha mwanafunzi akijifunza kutoka nyumbani au mahali pengine nje ya mazingira ya jadi ya darasa.

Haya ni matumizi ya vifaa vya kidigitari kama vile kompyuta kibao na simu mahiri ambavyo vinaweza kutumika kama majukwaa ya kujifunza kidigitari. Hii inaashiria upatikanaji na uwezekano wa kujifunza kupitia teknolojia hata nje ya mazingira rasmi ya darasani. Wanafunzi hawa wanaonekana wakishirikiana au wakijifunza kupitia vifaa hivyo.

Mwanafunzi huyu anashiriki katika masomo ya mtandaoni ikionyesha matumizi ya majukwa ya kidijitali na e-learning . Anajifunza akiwa nyumbani kwa kupitia kompyuta ndogo akionyesha dhana ya masomo ya mbali ambayo yamekuwa muhimu katika elimu ya kisasa. Mwanaume anayeonekana kwenye skrini ya kompyuta anaweza kuwa mwalimu au mwezeshaji wa masomo.

Mtoto huyu mdogo anatumia kompyuta dogo kwa ajili ya kujifunza au kufanya kazi mtandaoni. Hii inaashiria mazingira ya kujifunza kwa mbali au kufanya kazi kutoka nyumbani ambayo ni sehemu muhimu ya elimu ya kidigitali. Uwepo wa kompyuta ndogo na skrini inaonyesha mtu mwingine, labda mwalimu au mshirika wa kikao cha video.

Tunaona wanafunzi wawili, wakijifunza wakiwa mbali na darasa la kawaida, wakitumia kompyuta ndogo. Hii inaashiria kujifunza kwa mbali, au elimu ya mtandaoni. Skrini kubwa ya kompyuta inaonyesha vitabu vya kidijitali, video, na chati au grafu ambavyo ni mifano ya maudhui ya kujifunza yanayopatikana kupitia majukwaa ya e-learning .

Mwanafunzi huyu anashiriki katika somo la mtandaoni ambapo mwalimu anaonekana kwenye skrini ya kompyuta akifundisha kutoka eneo lingine. Hii inaonyesha uwezo wa majukwaa ya kidigitali kuwezesha kujifunza bila kujali eneo la kijiografia. E-learning hutoa fursa kwa wanafunzi kupata elimu bora kutoka popote walipo ikiwa ni pamoja na nyumbani au maktaba.

Huu ni muudo wa ukurasa wa kutua, landing page , na jukwaa la e-learning likiwa na kichwa au mada e-learning platform na kauli mbiu inayoeleza manufaa yake. Ina picha za michoro zinazoonyesha wanafunzi wakitumia kompyuta ndogo, kwa ajili ya masomo, kofia ya mahafali, na vitu vingine vinavyohusiana na elimu ya mtandaoni.

Hawa ni wanafunzi wakishirikiana na kifaa cha kidijitali; kompyuta kibao, ikieleza matumizi ya majukwaa ya kidijitali na kujifunzia mtandaoni katika elimu. Kompyuta kibao inayoonekana ni mfano halisi wa kifaa cha kidijitali kinachotumika sana katika elimu ya kisasa. Vifaa hivi huwezesha wanafunzi kufikia maudhui ya kujifunzia kushiriki katika madarasa ya mtandaoni.

Hapa tunaona wasichana wawili wadogo wakitumia kompyuta ndogo wakitabasamu na kuonekana kufurahia wanachofanya huku kukiwa na watu wengine nyuma yao. Kompyuta ndogo inayotumiwa na wasichana hawa inaashiria ufikiaji rahisi wa nyenzo za elimu na majukwaa ya e-learnign kuiwezesha kujifunza kutoka mahali popote ulipo.

Hiki ni chumba cha hosteli ya wanafunzi. Kinaonyesha mfano wa makazi ya wanafunzi, ambayo ni sehemu muhimu ya miundombinu ya kielimu hasa kwa taasisi zinazotoa malazi kwa wanafunzi. Dawati na kiti vinatoa nafasi ya kujifunzia na kufanya kazi za shule ndani ya chumba. Friji na microwave vinaonyesha uwepo wa huduma za msingi, zinazowezesha wanafunzi kujihudumia.

Hili ni darasa lenye viti vingi vilivyopangwa kawa safu vikionyesha mazingira ya kawaida ya kujifunzia katika taasisi ya elimu, Viti hivi ni vifaa muhimu vya kujifunzia vinavyotumika katika madarasa.

Hiki ni chumba chenye samani za mbao ambazo zinaweza kutumika kama sehemu ya miundombinu ya elimu. Sama- Samani za mbao zinaonekana kwenye- kama vile vitanda au meza zikiwa kuwa sehemu ya vifaa vya elimu vinavyopatikana katika mabweni ya shule, vyumba vya madarasa au maktaba.

Huu ni uwanja wa tenisi ambao unaweza kuainishwa kama sehemu ya miundombinu na vifaa vya elimu, katika muktadaha wa taasisi za elimu zinazotoa proogramu za michezo au eimu ya viungo. Kuwepo kwa vifaa kama hivi huwezesha wanafunzi kushiriki katika michezo, kukuza ujuzi wa kimwili na kujifunza maadili kama ushirikiano.

Hapa kuna kundi la watoto wakiwa wamekaa kwenye meza wakijihusisha na shughuli za kujifunza. Hii inaonyesha matumizi ya kituo cha elimu. Nyuma ya waoto, kuna rafu zilizojaa vitabu zikionyesha uwepo wa maktaba au kituo cha kujifunzia. Baadhi ya watoto pia wanaonekana kutumia vifaa vya kielektroniki labda kompyuta kibao.

Hili ni bwawa la kuogelea lenye waogeleaji wakijiandaa kuanza mashindano. Hii inawakilisha sehemu ya miundo mbinu na vifaa vya elimu. Hiki ni kifaa muhimu ca michezo ambacho kinaweza kupatikana katika taasisi za elimu kama shule au vyuo vikuu. Bwawa hili linaashiria upatikanaji wa vifaa vya michezo ambavyo ni sehemu muhimu ya miundo mbinu muhimu.

Hiki ni chumba cha kulala chenye vitanda vya orofa ambavyo vinaweza kuwa sehemu ya hosteli au makazi ya wanafunzi. Uwepo wa vitanda vya orofa huashiria matumizi bora ya nafasi jambo muhimu katika miundombinu ya makazi ya wanafunzi hasa katika maeneo yenye uhaba wa nafasi au ambapo malazi yanahitajika kwa idadi kubwa ya wanafunzi ama watu.

Hili ni kundi la watu wanaoonekana kuwa wanafunzi wakishiriki katika shughuli za kimwili au riadha kwenye uwanja wa kijani kibichi ambao unaweza kuwa sehemu ya taasisi ya elimu. Katika mandhari ya nyuma kuna majengo ambayo yanaweza kuwakilisha sehemu ya miundombinu ya kituo cha elimu.

Hapa tunaona chumba cha kulala ambacho si sehemu ya kawaida ya miundombinu ya elimu au vifaa vya shule. Chumba hiki kinaweza kuwakilisha mazingira ya kujifunzia ya nyumbani ambapo mwanafunzi anaweza kusoma au kufanya kazi za nyumbani. Kitanda kinaweza mahali pa kupumzika baada ya masomo na meza na kiti vinaweza kutumika kama eneo la kujisomea.

Hii ni maktaba ambayo ni sehemu muhimu ya miundombinu na vifaa vya elimu. Imejaa vitabu na ni kituo kikuu cha raslimali za kujifunzia na utafiiti katika taasisi za elimu. Inatoa nafasi kwa wanafunzi na walimu kupata maarifa, kusoma na kufanya utafiti.

Hiki ni chumba chenye vitanda viwili vya orofa, ambavyo vinaweza kutumika kama malazi ya wanafunzi au wageni katika kituo cha elimu au hosteli. Vitanda vya orofa na mpangilio wa chumba unaweza kuakisi miundombinu ya malazi inayopatikana katika taasisi za elimu kama vile mabweni ya shule au vyuo vikuu.

Hapa tunaona darasa ambalo ni sehemu muhimu ya miundombinu ya elimu. Tunavyoona kuna vitu vingi vinavyonekana kuwa imara na viliyopangwa kwa safu. Viti hivi ni sehemu muhimu ya miundombinu ya kimwili katika taasisi za elimu, vinavyotoa sehemu ya kuketi kwa wanafunzi au washiriki wakati wa masomo.

Hiki ni chumba ambacho kinaweza kutumika kama nafasi ya kujifunzia au chumba cha madarasa katika muktadha wa elimu. Chumba hiki kinaweza kutumika kama darasa, maktaba au chumba cha kusomea kutoa maz- kutoa mazingira ya kujifunzia. Dirisha kubwa linaruhusu mwanga wa asili kuingia jambo muhimu kwa mazingira bora ya kujifunzia na kupunguza utegemezi wa taa za umeme.

Hili ni darasa la shule, linaonyesha madawati na viti vilivyo pangwa, ikionyesha nafasi ya kujifunzia, kuna madawati na viti kadhaa vilivyotawanyika ndani ya darasa ambavyo ni sehemu muhimu ya samani za darasani kwa wanafunzi, ubao mweusi mkubwa unaonekana ukutani unaotumika kwa ufundishaji na uandishi.

Jengo hili linaonekana kuwa jengo la makazi, ambalo linaweza kuwa hosteli au mabweni ya wanafunzi, likiwakilisha sehemu ya miundombinu ya elimu. Jengo lina ghorofa kadhaa na linaonekana kuwa dhabiti, likionyesha umuhimu wa miundombinu imara na salama katika kutoa mazingira bora ya kujifunzia na kuishi kwa wanafunzi.

Kundi la vijana wengi wakiwa wameveaa jezi za raga, wakionyesha ishara za mchezo na ushirikiano. Mandhari ya nyuma yanaonekana kuwa uwanja wa michezo au eneo la wazi, likionyesha mazingira ya mashindano ya michezo.

Chumba hiki kinaonekana kuwa cha makazi kinaweza kuwa kutumika kama sehemu ya makazi ya wanafunzi au wafanyakazi katika mazingira ya elimu. Kuna soketi ya umeme ukutani na nyaya zinazoonekana zikionyesha upatikanaji wa umeme ambao ni muhimu kwa vifaa vya kielimu kama vile kompyuta, taa za kusomea na vifaa vingine vya kielektroniki.

Hii ni sehemu ya mabweni au makazi ya wanafunzi ndani ya taasisi ya elimu ikitoa taswira ya miundo mbinu ya malazi katika mazingira ya elimu. Vitanda vingi vimepangwa kwa safu vikionyesha kuwa ni chumba cha kulala cha pamoja kama vile mabweni ya shule au chuo.

Huu ni ukumbi wa michezo ya ndani uliotumiwa kwa mchezo wa badminton unaowakilisha sehemu ya miundombinu ya elimu na vifaa. Ukumbi huu unaonyesha vifaa vinavyopatikana kwa ajili ya shughuli za michezo ambazo ni muhimu kwa maendeleo kamili ya wanafunzi katika taasisi za elimu.

Hapa panaonekana kuwa maabara ya kompyuta au darasa lililo na kompyuta ambazo ni muhimu kwa kujifunza na kupata ujuzi wa kidijitali katika elimu ya kisasa. Wanafunzi wameketi kwenye viti na meza zinazofaa kwa matumizi ya kompyuta ikionyesha mazingira yaliyopangwa kwa ajili ya kujifunza na ambao wamevaa sare za shule.

Hili ni basi la shule la Nangs High School. Basi hili linaashiria uwepo wa miundombinu ya usafiri kwa wanafunzi, jambo muhimu katika kuwezesha upatikanaji wa elimu, hasa kwa wale wanaoishi mbali na shule. Kuwepo kwa basi hili kunaashiria uwepo wa shule ya sekondari, ambayo ni sehemu muhimu ya mfumo wa elimu.

Hili ni bwawa la kuogelea ambalo ni kituo muhimu cha michezo ambacho kinaweza kutumika kwa masomo ya kuogelea kama sehemu ya mtaala wa elimu ya viungo au shughuli za ziada za mitaala shuleni au vyuo vikuu. Kufundisha kuogelea ni ujuzi muhimu wa maisha unaoweza kutolewa kama sehemu ya programu za elimu kusaidia wanafunzi kujenga ujasiri na usalama majini.

Hili ni darasa lenye madawati na viti vilivyopangwa ikionyesha miundo mbinu ya msingi ya ituo cha elimu. Hali ya darasa ikiwa na kuta zinazoonekana kuwa na uchakavu na madirisha makubwa inayotoa taswira ya miundo mbinu ya shule labda ya zamani au isiyofanyiwa ukarabati wa mara kwa mara.

Hapa tunaona wanafunzi kadhaa wakishiriki katika shughuli za michezo labda mpira wa kikapu au mpira wa wavu ndani ya kile kinachoonekana kuwa eneo la shughuli au taasisi ya elimu. Hivi inaashiria kuwepo kwa uwanja la michezo au eneo la wazi linalotumika kwa shughuli za kimwili na michezo ambayo ni sehemu muhimu ya miundo mbinu ya elimu kwa maendeleo kamili ya wanafunzi.

Hili ni darasa lenye viti na meza nyingi zilizopangwa kwa utaratibu, zikionyesha miundombinu ya msingi wa kituo cha elimu. Kuna idadi kubwa ya viti na meza, zikionyesha uwezo wa darasa hilo kuhudumia wanafunzi wengi kwa wakati mmoja jambo muhimu kwa miundombinu ya elimu. Mpangilio unaonyesha muundo wa kawaida wa darasa unaoruhusu wanafunzi kuketi na kufanya kazi kwa urahisi.

Huu ni uwanja mpana wa michezo unaoonekana kuwa eneo la taasisi ya elimu unaotoa taswira ya miundombinu ya elim. Nyuma ya uwanja kuna majengo kadhaa ambayo yanaweza kuwa madarasa, mabweni au majeng mengine ya utawala yanayohusiana na taasisi ya elimu. Uwepo wa miti na nyasi unaonyesha mazingira yaliyopangwa vizuri.

Mwanafunzi huyu anaweza kuwa wa shule ya sekondari anatafta au anachagua kitabu kutoka kwenye rafu za maktaba ikionyesha umuhimu wa vitabu na maktaba katika elimu ya sekondari. Mwanafunzi anapochagua kitabu hivi na inawakilisha harakati ya kutafuta maarifa na kujifunza ambayo ni msingi wa elimu ya sekondari.

Hawa ni wanafunzi wa shule ya sekondari, wakiwa katika mazingira ya nje labda wakijifunza au wakishiriki katika shughuli za nje ya darasa. Wanafunzi wamevaa sare za shule, jambo linaloashiria utaratibu na nidhamu katika mfumo wa elimu ya sekondari. Elimu ya sekondari inaweza kujumuisha kujifunza nje ya madarasa ya kawaida.

Wanafunzi hawa wanaonekana wakifanya shughuli za vitendo, labda maandalizi za chakula au somo la Home Science. Hii inaweza kuonyesha umuhimu wa elimu ya vitendo na stadi za maisha katika mtaala wa sekondari, ambapo wanafunzi hujifunza ujuzi unaoweza kuwasaidia maishani mwao na hata kujiajiri.

Hapa tunaona darasani watoto wakiwa wanasoma wamevalia madawati na hapa kuna mmoja

Huyu ni mtoto mdogo aliyekalia kitanda akiwa na miguu bandia na magongo kuashiria ulemavu wa kimwili unaohitaji usaidizi maalum. Mtoto huyu anaonekana katika mazingira ya ndani yenye vitanda vingi ambavyo- ambayo yanaweza kuwa hospitali, kituo cha urekebi- urekebishaji au makazi ya wanafunzi wenye mahitaji maalum ambapo elimu inaweza kutolewa.

Mwanamke na mwanaume huyu wanaonekana wakitumia lugha ya ishara kuwasiliana, ambayo ni njia muhimu ya mawasiliano kwa watu viziwi au watu wasiosikia vizuri. Katika elimu ya mahitaji maalum kufundisha na kuelewa lugha ya ishara ni muhimu ili kuwajumuisha wanafunzi viziwi katika mazingira ya kujifunzia.

Huyu ni mtoto mwenye down syndrome akicheza na toy ya kujifunzia akiwa na mtu mzima anayeonekana kumuunga mkono, mara nyingi watoto kama hawa huhitaji elimu maalum na msaada wa ziada ili kufikia uwezo wao kamili, hii inajumuhisha vifaa maalum vya kujifunzia, walimu waliofunzwa na programu za elimu zilizobuniwa kwa mahitaji yao.

Mwanamke huyu anaeza kuwa ni mtaalamu wa hotupa au mwalimu wa elimu maalum akifanya mazoezi ya mdomo na mtoto. Mazoezi ya mdomo ni muhimu sana katika tiba ya hotuba na lugha kwa watoto wenye matatizo ya usemi kama vile ukumu wa kuratifu wa usemi.

Mwalimu anaonekana akimsaidia kumwongoza mwanafunzi huyo jambo linaloashiria jukumu muhimu la walimu wa elimu maalum katika kutoa msaada na mafunzo yanayolenga mahitaji maalum ya wanafunzi. Hii elimu maalum katika kuhakikisha ujumuishia na upatikanaji wa elimu kuwafunza wanafunzi wote ikiwemo wale wenye ulemavu wa kuona.

Huyu ni mtoto mdogo, ambaye anaweza kua anapokea usaidizi wa elimu maalum, au tiba, akishirikiana mtu mzima anayeweza kua mwalimu, mtaalamu wa hotuba na lugha au mlezi. Mtoto anaonekana akifanya mazoezi ya matamshi, au mawasiliano, ambayo yanaweza kua sehemu ya tiba ya hotuba na lugha kwa watoto wenye mahitaji maalum ya mawasiliano.

Mtoto huyu anaonekana akifurahia kucheza piano ambayao inaweza kuwa sehemu ya tiba ya muziki. Tiba ya muziki hutumika sana katika elimu ya mahitaji maalum ii kusaida wanafunzi kuboresha ujuzi wa mawasiliano hisia, utambuzi na ujuzi wa kijamii. Kucheza piano hii kunaweza kutoa fursa ya mtoto huyu kujieleza na kushiriki katika shughuli za kujumuisha.

Mwanamke huyu anamsaidia mtoto anayetumia kifaa cha kutembelea. Mtoto anayetumia kifaa hiki anaweza kuwa na changamoto za kimwili au za uhamaji zinazohitaji matibabu ya kimwili, physical therapy au usaidizi wa kutembea. Katika elimu maalum, wanafunzi wenye mahitaji kama haya hupata usaidizi wa kitaalamu wa kusaidia kuboresha uhamaji wao na uwezo wa kujitegemea.

Mwalimu au msaidizi uyu anashirikiana na mwanafuzi mwenye mahitaji maalum ambaye anaonekana kuwa na down syndrome ,ushirikiano huu unaonyesha umuhimu wa usaidizi wa kibinafsi katika elimu maalum. Wanafunzi hao wanatazama simu mahiri ikionyesha jinsi teknolojia inavyoweza kutumika kama zana ya kufudishia na kujifunzia kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum.

Hawa ni watoto wawili wakishirikiana darasani. Mmoja akionyesha kitu kwa vidole na mwingine akiskiliza kwa makini. Hii inaweza kuashiria umuhimu wa kujifunza, kuarika na ushirikishwaji wa wanafunzi wenye mahitaji maalum katika mazingira ya kawaida ya darasa, ambapo wanaweza kunufaika na mwingiliano na wenzao.

Mwanafunzi huyu anaonekana akiwa katika mazingira tulivu na yenye vitabu vingi ambayo yanaweza kuwakilisha maktaba au nafasi ya kujifunzia nyumbani. Mazingira kama hayo ni muhimu kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum kwani yanatoa utulivu na rasilimali zinazohitajika kwa ajili ya kujifunza kama vile vitabu na kompyuta.

Huu ni mfano wa elimu jumuisha ndani ya mada ya elimu maalum. Mwanafunzi mmoja yuko kwenye kiti cha magurudumu akishiriki kikamilifu katika majadiliano na wenzake akionyesha jinsi wanafunzi wenye ulemavu wanavyoweza kujumuishwa kikamilifu katika mazingira ya kawaida ya kujifunzia.

Huyu ni mwalimu au mtaalamu wa elimu maalum akishirikiana na mwanafunzi mwenye mahitaji maalum katika shughuli ya sanaa. Shughuli ya uchoraji inaweza kuwa aina ya tiba ya sanaa ambayo ni njia ya kisaikolojia inayotumia usemi wa ubunifu kusaidia watu kuchunguza hisia zao kupunguza msongo wa mawazo na kuboresha ustawi wao kwa jumla.

Haya ni mazingira ya elimu ya mahitaji maalum ikionyesha mwalimu au mtaalamu akimsaidia mtoto kujifunza kwa kutumia vifaa vya kufundishia vinavyolenga mahitaji maalum. Mtoto anaonekana akishirikiana na vifaa vya kujifunzia kama vile shanga za kuhesabia na saa ya kujifunzia wakati kuashiria mbinu za kujifunza kwa vitendo vinavyotumika katika vtendo maalum.

Mtoto huyu amevaa kifaa cha kusaidia kusikia sikioni huku kukiwa na mtu mwingine anayefanana na mwanafunzi mwenzake nyuma yake. Hii inahusiana na elimu ya mahitaji maalum. Kifaa cha kusaidia kusikia kinaashiria kuwa mtoto ana upungufu wa kusikia na kifaa hicho kinamwezesha kusikia vizuri na kushiriki kikamilifu katika mazingira ya kujifunza.

Mazingira haya yanajumuisha mtoto mwenye mahitaji maalum ikisisitiza umuhimu wa elimu jumuisha ambapo watoto wenye ulemavu wanapata fursa sawa za kujifunza na kukua pamoja na wenzao. Mtoto huyu anaonekana akiwa kwenye kiti maalum kinachomsaidia kukaa vizuri na kushiriki katika shughuli za mezani ikionyesha umuhimu wa vifaa na mazingira yaliyoboreshwa kwa ajili ya mahitaji yao.

Hili ni kundi la watoto na mtu mzima wakisoma pamoja ikijumuisha mtoto anayeonekana kuwa na mahitaji maalum pamoja na mpa wa tiba. Hii inaweza kuwakilisha mazingira ya ujumuhishaji ambapo watoto wenye mahitaji maalum wanashirikishwa kikamilifu katika shughuli za kawaida za kujifunza na wenzao. Hapa tunaona pia wako ndani ya maktaba.

Mwanamke huyu anashikilia herufi S ikionyesha matumizi ya vifaa vya kufundishia na kujifunza kwa vitendo ambayo ni mbinu muhimu katika kufundisha wanafunzi wenye mahitaji maalum hasa katika kujifunza kusoma na kuandika. Uhusiano wa karibu na chanya unaonekana kati ya mwanamke na mtoto, jambo muhimu sana katika elimu maalum.

Mtu huyu anaweza kuwa anatumia programu za kompyuta zinazobadilisha maandishi kuwa sauti au vifaa vingine vya teknolojia saidizi vinavyowasaidia watu wenye matatizo ya kuona kufikia taarifa za kidijitali na kushiriki katika shughuli za kielimu. Anaonekana akiwa amevaa miwani nyeusi na vipokea sauti masikioni.